Kundi la watu wazima wakiwa wameketi darasani na kumsikiliza mwalimu aliye simama mbele yao, ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa ajili ya watu wazima katika jamii hiyo.

Kundi la watu wazima mahususi wanawake wakiwa wanafundishwa namna ya kushona kwa kutumia mashine ya cherehani, ikiashiria utoaji wa elimu kwa watu wazima hususani wanawake katika shughuli mbalimbali za kijamii ambazo zinaweza kuwaingizia kipato.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi darasani na kuandika mambo kadha wa kadha na mwalimu akiwa amesimama nyuma ya darasa, ikiashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima katika jamii hiyo.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi darasani wakifundishwa na mwalimu aliyesimama mbele ya darasa. Ikiashiria ni upatikanaji wa elimu kwa watu wazima katika jamii hiyo.

Sehemu ya ndani ya darasa la shule inayotoa elimu ya watu wazima huku kukiwa na kundi la watu wazima wameketi kwenye madawati na wengine juu ya meza na mmoja wao chini na mbele ya darasa kukiwa na mwalimu, pamoja na mtu mzima mmoja akiandika ubaoni kuashiria kuwa walimu wanafundisha watu wazima kuandika na kusoma darasani hapo.

Kundi la watu wazima walioketi darasani wakiwa wanafundishwa kusoma, kuandika, na kuhesabu ikiashiria ni upoatikanaji wa elimu kwa kundi la watu wazima katika eneo hilo uku mwalimu wao aliyevalia koti jeupe akiwa amesimama nyuma ya darasa akimuelekeza mwanamama mmoja.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao. Huku nyuma ya kikundi hiko kukiwa na mabango yakiashiria zoezi la utoaji wa elimu katika jamii, mahususi kwa ajili ya watu wazima.

Sehemu ya ndani ya maktaba iliyojaa vitabu mbalimbali vya kusoma vilivyopangwa kwenye rafu ndefu zenye rangi nyeupe. Upatikanaji wa vitabu hivi husaidia watu mbalimbali kuweza kuongeza maarifa wanapovisoma.

Sehemu ya nje ya shule ya awali ama chekechea au kituo cha kulea watoto, ambapo kina uwanja mzuri wenye rangi ya kijani pamoja na vifaa mbalimbali kwa ajili ya michezo kwa ajili ya watoto hao.

Eneo la nje ya shule ya chekechea ama kituo cha kuangalia watoto, huku kukiwa na vifaa mbalimbali vya kuchezea kama vile bembea ikiashiria mandhari nzuri, kwa ajili ya watoto kuweza kufurahi.

Sehemu ya nje ya shule ya chekechea ama kituo cha kulea watoto huku kukiwa na vifaa mbalimbali kwajili ya kuchezea, huku kuta za darasa hilo likiwa limechorwa picha mbalimbali za kuvutia watoto wanapokuwa katika shule hiyo.

Sehemu ya ndani ya darasa ya shule ya msingi, huku mwalimu wa kike akiwa anaandika ubaoni kwa kutumia chaki. Kiashiria kuwafundisha watoto hao namna ya kuchora michoro mepesi pamoja na sehemu za mwili.

Sehemu ya ndani ya darasa ya shule ya msingi, mahususi wanafunzi wadogo kwani sehemu ya ukuta ikiwa imebandikwa karatasi zikielezea siku zinazopatikana ndani ya wiki.

Jengo refu la shule ya msingi, likiwa na madarasa mengi, huku Kuta za madarasa hayo yakiwa na michoro mbalimbali , kwa ajili ya kuongeza uwelewa kwa wanafunzi hao wakiwa shuleni.

Mandhari ya shule ya msingi ukiwa ni ndani ya darasa huku wanafunzi wakiwa wameketi juu ya madawati na wamevalia sare za kufanana, huku mbele ya darasa hilo akiwa amesimama mwalimu na akielekeza mambo kadhaa.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wameketi katika madawati, wamevalia sare za kufanana wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele ya darasa na kuelekeza kile alichokiandika ubaoni.

Kitabu cha wanafunzi wa shule ya msingi, kitabu hicho mahususi kwa ajili ya kufundisha watoto wanaoweza kujifunza sarufi mbalimbali, huku kukiwa na michoro yenye maelezo chini yake.

Eneo la nje ya shule ya msingi, kukiwa na jengo refu lenye madarasa kadhaa, huku kuta za madarasa hayo yakiwa na michoro mbalimbali, kama vile picha za mimea pamoja na sehemu za mwanadamu. Zikiashiria zoezi la elimu litolewalo katika shule hiyo ya praimari.

Eneo la nje la shule ya msingi kukiwa na bustani nzuri pamoja na viwanja vya michezo, huku kukiwa na baadhi ya wanafunzi wakicheza moja wapo ya viwanja hivyo.

Darasa la shule ya primari likiwa na mpangilio mzuri wa madawati pamoja na taa kwa ajiri ya kuangaza darasa hilo, huku kukiwa na mabao ya kuandikia pamoja na karatasi ndefu yenye ramani ya muonekano wa dunia, kuashiria upatikanaji wa elimu katika mazingira masafi na ya kuweza kumwezesha mwanafunzi kuelewa kile anaho fundishwa.

Sehemu ya ndani ya darasa la shule ya praimari, iliyopachikwa kwenye karatasi ikieleza ni siku za wiki pamoja na maandishi mengine yaliyowekwa ubaoni, ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi hao wa praimari.

Mwalimu wa shule ya praimari akiwa amesimama mbele ya darasa huku ameshika karatasi moja na kalamu mahsusi kuandika kwenye ubao mweupe huku akiwa anawafundisha wanafuzi na kuwaelekeza yale aliyoyaandika ubaoni hapo

Sehemu ya nje ya shule ya sekondari iliyokuwa na uzio wa chuma ama senyenge, huku kukiwa na nguo zimeanikwa juu ya uzio huo.

Maktaba ya shule ya sekondari huku kukiwa na vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu ya mbao, na mtunza maktaba huyo akiwa anapanga baadhi ya vitabu ambavyo vipo chini.

Kundi la walimu wakiwa wanapokea mitihani iliyohifadhiwa kwenye mifuko maalumu ya kuzuia mitihani kuvuja, ikiashiria mbinu bora ya kuweza kuzuia ama kudhibiti uvujaji wa mitihani na kuweza kupima uelewa wa wanafunzi kwa njia nzuri.

Eneo la darasa la shule ya sekondari lenye viti na meza vilivyopangwa vizuri, huku juu ya meza hizo kukiwa na kompyuta mpakato. Ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi.

Kitabu cha shule ya sekondari mahususi kwa ajili ya somo la biolojia. Nje ya kitabu hicho kuna picha ya mwalimu, huku kukiwa na mwanafunzi ameketi akitazamana naye akiwa anatumia mashine maalum ya kuweza kukuza ukubwa wa umbo dogo.

Sehemu ya ndani ya maabara ya shule ya sekondari, maabara hii ni safi huku kukiwa na meza kwa ajili ya kufanyia tafiti ama uchunguzi wa kisayansi ili kuweza kuongeza uwelewa kwa wanafunzi wa shule ya sekondari hasa wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi.

Kundi la walimu wakiwa wamesimama mbele ya darasa, wakiwa wanakagua mitihani iliyowekwa kwenye mfuko maalumu, ikiashiria usimamizi mzuri wa mitihani ili kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu iliyobora.

Maabara ya kisasa ya shule ya sekondari, huku mwalimu amesimama mbele akifanya jaribio la kikemia. Jaribio hili husaidia kuongeza uelewa wa nadharia za vitendo, pamoja na yale yanayofundishwa darasani.

Kitabu cha shule ya sekondari mahususi kwaajili ya somo la sayansi lijulikanayo kama kemia. Huku nje ya jarada la kitabu hilo amesimama mwalimu aliyevalia koti jeupe ndani ya maabara akifanya jaribio la sayansi.

Bweni la wanafunzi wa shule ya sekondari, likiwa na vitanda vyenye sehemu mbili za kulalia, vilivyotandikwa mashuka ya kufanana na yenye usafi wa hali ya juu, kuashiria upatikanaji wa malazi safi na salama kwa wanafunzi wa shule za sekondari, katika shule hiyo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani kwa mpangilio maalumu wa kuachiana nafasi, ikiashiria wanafunzi hao wanafanya mtihani wa kuweza kujipa na yale ambayo wamefundishwa darasani. Huku kukiwa na mwalimu amesimama, amevaa koti jeupe akisimamia mtihani huo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani na kumsikiliza mhariri aliyesimama mbele yao, huku juu ya meza zao kukiwa na vifaa maalumu kama vile kompyuta ili kuwezesha kuongeza uelewa na ufanisi wa elimu ya chuo kikuu.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi na kujadili jambo fulani, huku kukiwa na madaftari kwaajili ya kuandika kile ambacho wanajadili na kuweza kurejelea hapo baadae.

Wanafunzi wa kike wa chuo kikuu, wakiwa ndani ya bweni lao huko ndani ya bweni hilo kukiwa na kitanda lenye sehemu mbili ya kulala na pamoja na kabati lililopangwa nguo, ikiashiria ni upatikanaji wa huduma za kulala kwa wanafunzi wa kike wa chuo hicho.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wameketi darasani wakiwa wanamsikiliza mhariri aliyesimama mbele yao. Juu ya meza zao kuna madaftari pamoja na vitabu wakiwa waandika yele wanayofundishwa pamoja na kusikiliza kwa makini ili waweze kuelewa kile kinachofundishwa.

Kundi la wanafunzi wa chuo waliovalia sare wakiwa wameketi ndani ya darasa huku mbele ya wanafunzi hao akiwa amesimama muhariri, akiwa anafundisha na kuandika kwenye ubao wenye rangi nyeupe.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa, wameketi darasani kwenye madawati yenye rangi ya kijani, huku mbele wanafunzi wakiwa wamesimama, mwadhiri akiwa anaelezea jambo fulani, ikiashiria upatikanaji wa elimu ya chuo kikuu katika jamii hiyo.

Mandhari ya nje ya chuo kikuu, kukiwa na kikundi cha wanafunzi waliovalia majoho, ikiashiria kuwa wanafunzi hao wamehitimu elimu yao ya chuo kikuu.

Kundi la wanafunzi hasa wanawake wakiwa wameketi darasani na kuvalia fulana zenye rangi sawa rangi ya chungwa, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele yao wanafunzi hawa wanajifunza maswala ya urembo, kwani mbele ya darasa hilo kuna vifaa mbalimbali kwa ajili ya urembo wa wanawake.

Kundi la wanafunzi walioketi darasani wakimsikiliza mhariri aliyesimama mbele yao. Wanafunzi hawa wa chuo kikuu wameketi kwenye viti vingi vyenye rangi ya kijani, na mwalimu wao amesimama mbele akielezea jambo muhimu linaloonyeshwa mbele ya ubao.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wamevaa majoho na kurusha kofia juu. Kuashiria wanafunzi hao wametoka kuhitimu ama kumaliza masomo yao ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani kwenye madawati yao wakimsikiliza mhariri aliyesimama mbele, huku baadhi ya wanafunzi wakiwa na madaftari wakiandika yale yanayofunzwa darasani hapo.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi, wakiwa wameketi darasani huku juu ya meza hiyo kukiwa na vifaa mbalimbali ya kutengeneza na kurekebisha huku baadhi yao wakiwa wana karatasi kuonyesha wakiwa wanaandika ama kufanya mtihani.

Wanafunzi wawili wa chuo cha stadi na kazi, wakiwa katika maonyesho ya teknolojia pamoja na sayansi, huku wakiwa wamesimama mbele ya mashine yao ya kisasa, inayotengenezwa watakatifu teknolojia ya hali ya juu.

Wanafunzi wa shule ya ufundi na stadi wakiwa kwenye maonesho ya vyombo vya kieletroniki, wanafunzi hao wawili waliovalia barakoa na tisheti ya kufanana wamesimama mbele ya mashine ya kisasa, na yenye mfumo wa tekinolojia.

Kundi la wanafunzi wa shule ama chuo cha stadi za kazi wakiwa wameketi na juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali vya kutengeneza na kurekebisha vifaa vya kiteknlojia.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi walioketi huku kwenye meza zao kukiwa na vifaa maalumu vya kujifunzia kama vile kompyuta, kwa ajili ya kuongeza ufanisi na uelewa katika masomo yao.

Wanafunzi wa shule ya stadi na kazi wakiwa darasani. Wanafunzi hawa wakiwa wanatengeneza na kurekebisha vifaa vya kielektroniki kwa kutumia vifaa maalumu.

Kundi la wanafunzi wa shule ya stadi a kazi, wakiwa wameketi darasani huku juu ya meza za wanafunzi hao kukiwa na vifaa vya kutengeneza mashine za kieletroniki.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi, wakiwa wamevalia mavazi yakufanana na juu ya meza zao kukiwa na vifaa pamoja na mashine za kutengenezea na kurekebisha vifaa mbalimbali vya kieletronia na umeme.

Kundi la wanafunzi wa shule ya stadi na kazi wakiwa darasani wanafunzi hawa, wakiwa wanatumia vifaa vya tekinolojia kama vile kompyuta kuashiria upatikanaji wa elimu ya tehama shuleni hapo.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi, wakiwa kwenye karakana ya kutengeneza vifaa mbalimbali, ikiashiria wanafunzi hawa hujifunza sio tu kwa nadharia bali hata kwa vitendo, ili kuweza kuongeza uelewa wao.

Kundi la wanafunzi wa shule ya stadi na kazi wakiwa darasani, wanafunzi hao waliovalia makoti yanayofanana yenye rangi ya bluu juu ya meza zao, kukiwa na mashine na vifaa maalumu kwa ajili ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki.

Wanafunzi wa shule ya stadi na kazi, wakiwa ndani ya karakana. Wanafunzi hao wanatengeneza mashine maalumu kwa kutumia chuma, huku mmoja wa wanafunzi hao akichomelea kipande cha chuma na kuweza kukiunga na chuma kingine.

Wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa ndani ya darasa. Huku mwanafunzi mmoja wa kike akiwa ameketi na juu ya meza yake kukiwa na vitendea kazi, akiwa anatengeneza simu ya mkononi.